Jopo la watu walioketi katika eneo la wazi lililozungukwa na vibao na matangazo tofautitofauti, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika vikapu, katika eneo la ndani lililotengenezwa katika safu zilizonyooka zizlizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali, ikaishiria ni enoo la duka la vitabu litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa vitabu vya aina tofauti tofauti.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

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu na vifaa kinga kama vile miwani na glavu, katika eneo la ndani lililozungukwa na vifaa mbalimbali, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu, akiwa katika eneo la ndani lilozungukwa na vifaa mbalimbali vya umeme, kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu wawili walioketi katika eneo la ndan, lililozungukwa na vifaa mbalimbali vya umeme ikiashiria ni eneo la darasa, litumikalo kwa ajili ya mafunzo mbalimbali ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu katika eneo la ndani lililozungukwa na kompyuta na vifaa mbalimbali vya umeme, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi .

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu, wakiwa katika eneo la ndani lililozungukwa na meza zenye kompyuta na vifaa mbalimbali vya umeme, ikiashiria ni darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia vifaa kinga aina ya barakoa wakiwa katika eneo la ndani lililotengenezwa na meza zilizojaa mbao na vifaa mbalimbali, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu, wakiwa katika eneo la meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali, likiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu, walioketi katika eneo la ndani lililo zungukwa na meza zenye kompyuta na vifaa mbalimbali vya umeme ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovaa mavazi maalumu walioketi katika eneo la ndani liilozungukwa na meza zenye vipuri na vifaa mbalimbali vya umeme, kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali vya umeme, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani, lenye meza zilizozungukwa na vifaa mbalimbali vya umeme, likiashiria ni eneo la darasa, litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.